Tarakilishi mpakato iliyo mezani, inaonyesha mkutano wa kidijitali ukiendelea. Kando, kuna daftari la maandishi lenye kalamu juu yake pamoja na kikombe cha rangi ya samawati kilichowekwa upande wa kulia. Kuna vitabu vitatu vilivyo nyuma ya kikombe na juu yake kuna tufaha jekundu.

Darasa la watoto wakijifunza kutumia kompyuta. Watoto wameketi kwenye viti mbele ya kompyuta zao kila mmoja huku msichana wa mbele akiwa makini akibonyeza kibodi. Kuna mwalimu nyuma akiwasaidia.

Mwanafunzi ameketi mezani akiwa amevaa fulana ya rangi ya udongo na akiwa amezama katika masomo. Anatumia kompyuta mpakato huku akiwa na daftari la kuandikia na vipokea sauti vya masikioni akisikiliza mafundisho kwa makini.

Mwanafunzi wa kiume mwenye ndevu, aliyevaa shati la samawati juu ya fulana nyeupe , anaandika kwenye daftari kutumia kalamu ya kifuniko cha rangi ya samawati. Kwenye meza kuna tarakilishi mpakato. Anaoenekana anafuata mafunzo mtandaoni. Upande wake wa kushoto kuna dirisha na mmea wa kijani, unaoleta hewa safi na utulivu wa kujifunza.

Chumba cha kulala kimepakwa rangi nyeupe ukutani. Kina kitanda cha mbao, mashuka meupe na blanketi nyeupe. Mito miekundu na shuka nyekundu iliyotandikwa sehemu ya miguuni mwa kitanda. Kuna meza mbili za kando ya kitanda na taa mbili. Taa zimewaka ukutani.

Kamano wa kidini katika mazingira ya shule ya upili, wanafunzi wa kike waliovaa sare ya shule yenye blauzi nyeupe za mikono mifupi sweta za kijani na sketi za cheki wamesimama kwa utulivu wakiwa wamefunga macho, wengine wameinama kidogo, wengine wamesiama wima wote wakiwa katika hali ya ibada au maombi.